Kwenye kituo cha kuchukulia paspoti kunaonekana hawa watu mbalimbali ambao wamekucha ili waweze kujukua paspoti zao ama waweze kujiandikisha ili watengenezewe paspoti

Wanasheria kutoka idara mbalimbali wanaonekana kuapishwa na kupewa mamlaka ya kuhudumu kwenye idara zao maalum.

Watu wako kwenye benki na wamekaa wakingoja kuhudumiwa, na wahudumu wa benki, wengine wamesimama kwenye counter .na wengine wamekaa kwenye viti, ili kungoja wafikiwe.

Aliyekuwa rais wa nne wa jamuhuri yetu ya kenya rais Uhuru Muigai Kenyatta anaonekana akiwa amesimama kando ya aliyekuwa jaji mkuu david maraga wanaonekana wakijadili jambo moja kuhusu nchi hii.

Kwenye uga wa kuchezea mpira wa kandanda, kwenye sehemu moja unaonekana mashabiki sugu wa timu ya Gor Mahia, ambayo inashiriki ligi kuu nchini Kenya, wakiwa wanashabikia timu hiyo ambayo inaendelea kucheza dhidi ya wapinzani wao.

Wanaichi wa Kenya ambao ni mashabiki sugu wa timu ya taifa ambayo ni Harambe stars wanaonekana wakilibeba bendera ya kenya na mikono yao, alafu kuonyesha wanasherehekea na kushangilia timu hiyo ikicheza na wapinzani wao.

Aliyekuwa spika wa Bunge Justin Muturi, anaonekana akiwa kwenye kituo cha huduma, na wanajadiliana na muudumu moja wa kituo hicho cha huduma.

Muudumu moja wa serekali kwenye kituo cha huduma, anaonekaza akimuelekeza mwananchi moja katika harakati za kushika kitambulisho chake cha Kenya.

Wachezaji watimu hizi mbili za ligii kuu ya Kenya, wanaonekana wakingangania mpira wa kandanda, ili waweze kushughulika na kufunga bao na mwengine azuie bao lisifungwe.

Watu kadha wameketi ndani ya benki na wengi wao wanaonekana wakichungulia sehemu fulani moja na wengine, kuna wenye wanaelekea kwenye huduma mbalimbali ili waweze kuhudumiwa na wenye wanapeana huduma hizo.

Wachezaji wa timu ya taifa ya Raga ,wanaoekana kusherekea ushindi maalumu na kupewa tuzo, yao ambayo wameinua juu kuonyesha umaili wao kwenye huo mchezo wa raga.

Mashabiki sugu wa timu wa Gormahia, wanaonekana wakiwa wamejivalisha vizuri kwenye nguo zao rasmi za kwenda kushabikia hiyo timu yao ya Gormahia.

Shabiki sugu wa klabu ya Tusker humu nchini, anaonekana akipiga kelele ili kushabikia timu yake ambayo inacheza na wapinzani wao sugu, ambao wanaendelea na hiyo mechi.

Wachezaji wanaovalia sare zao kamili za rangi ya samawati, wanonekana wakishikana ili kuonyesha wanajipanga, ili waanze kucheza mchezo wao wa kadanda dhidi ya wapinzani wao.

Jaji mkuu Martha Koome ameshikilia biblia kwenye mkono wake na amesimama katikati ya wanasheria wawili na sheria alikuwa anakula kiapo wakati alikuwa anatawazwa kuwa jaji mkuu wa mahakama kuu zaidi humu nchini.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana wakisherehekea kuelekea sehemu moja wa uwanja huu kuonyesha wameshafunga bao na wanalisherehekea hilo bao dhidi ya wapinzani wao ambao wanacheza na wao.

Mashabiki kwenye saa moja ya ukumbi wanaonekana kusherekea na kufurahia. Kusherekea kushabikia timu yao ambayo inaendelea kucheza na timu pinzani na wanaonyesha kuwa wako na ushindi kutokana na nyuso zao.

Timu mbili za ligi ya Kenya, Posta Rangers na Police Fc wako kwenye unga wa polisi wakigaragaza goma ili waeze kuwa na mshindi mmoja.

Wachezaji wa klabu moja humu nchini ambao wamevaa sare zao za samawati na wanaonekana kufanya mazoezi ili kujitayarisha kuenda kukutana na wapinzani wao kwenye mechi ya kandanda.

Kwenye kituo cha huduma, mhudumu mmoja wa kituo hicho anaonekana akipekuapekua tarakilishi yake na kuna mteja ambaye amekuja kuulizia kuhusu noti mpya ya Kenya.

Raisi wa tano wa nchi ya Kenya mheshimiwa William Samoei Arap Ruto akiwa amesimama kando na mke wake Rachel Ruto anaonekana akiwa amebeba bibilia kwenye upande wake wa mkono wa kulia na kuonyesha anaapishwa kua raisi wa tano wa nchi ya Kenya.

Vijana wamebeba mabango yaliyoandikwa "PNU, kazi iendelee", kuashiria uzalendo wao katika chama hicho na wako kwenye kampeni kwenye hadhara.

Wazalendo wa nchi ya Kenya wamejifunika na bendera ya Kenya na wanaendelea na kushangilia na kusherehekea timu ya kitaifa ya Kenya ya Harambee stars wakiendelea kucheza na timu nyingine pinzani.

Timu hii ambayo inacheza mpira wa vikabu inaonekana kusherekea kwa mbwembwe na bashasha baada ya kushinda taji ambalo wameinua juu na wanafurahi kwa kushinda.

Mahabiki sugu wa timu ya kitaifa ya harambe stars kwenye sehemu moja ya ugaa huu inaonekana wakishabikia timu hiyo ya taifa kwa mbwe mbwe na shangwe wengine wakioiga makofi.

Nembo inaonyesha chama kilichokuwa kinatawala na kinaongozwa na aliyekuwa rais wa nne wa jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta na aliyekuwa anaongoza chama hicho.

Kwenye kituo cha huduma ambamo wafanyikazi wa serikali wanaonekana wameketi mbele ya tarakilishi zao, na wanaonekana kila mmoja amejushughulisha na hio tarakilishi, kuonyesha kuna mambo maalumu ambayo wanashughulikia yanayohusu serikali.

Kwenye kituo cha huduma katika idara ya kupeana vipande ,kuna vipande kadhaa wa kadhaa ambavyo vimeundwa na vinangoja wenyewe wakuje kuvichukua kutoka kwa kituo hicho.

Timu ya kandanda ya wasichana waliochini ya miaka ya kumi na minane, inayosimamiwa na shirika kubwa wa Safaricom kuuza talanda ya wasichana hao.

Watu wamefurika kwenye uga huu, na wanangoja kuangalia ama kushuhudia mbio hizi zinazokaribia kuanza ili wajifurahishe wao wenyewe.

Mashambiki sugu wa timu ya ligi kuu nchini Kenya Goh Mahia wanaonekana wakiwa na bashasha kusherehekea na kushambikia timu hio ambayo inaedelea na mchezo wake wa kadada dhidi ya wapinzani wao.

Wafanyi kazi katika kitengo cha huduma wanaonekana wamekita kambi kwenye hadhara na wanasaidia wananchi kushika vipande viao ama kushika pasipoti.

Mahakama kuu zaidi nchini Kenya inapeana ujumbe unaothibitisha uhuru wa watu wa jinsia moja kuoana au kuishi kama bibi na bwana na pia kukuwa na uhusiano unaotakika.

Kwenye kituo cha huduma wateja wengi wamegonja kwenye viti ili kuhudumiwa katika kutegenezewa vyeti vya watoto wao kuzaliwa.

Kweny kituo cha posta kunaonekana kuna mtu moja amesimama mbele ya wahudumu wa posta hio, na anaonekana kuwafundisha kuhusu mambo tofauti tofauti yanayohusiana na posta hio.

Shabiki zugu wa timu ya kandanda ya Gormahia, anaonekana amelivua shati lake na amejipaka rangi yenye inafanana na sare ya hiyo timu ya Gormahia. Nyuma yake, kuna mashabiki wenzake wanaoshabikia hiyo timu ya Gormahia.

Wahudumu watatu wa serekali kutoka kwa kitengo cha upelelezi wamekaa ndani ya hema na wako na tarakilishi kuashiria wanashughulikia wananchi kwenye idari mbalimbali.

Wachezaji wa timu ya kandanda wanaonekana wakipasa misule yao moto, wakiwa kwenye mazoezi wakijitayarisha ili waende kucheza na wapinzani wao.

Vipande vya watu mbalimbali ambao ni wakenya imeekezwa kwenye pande huu ili kungoja wenyewe wakuje kuvichukua na wavitumie kwenye sababu mbalimbali inayohitaji vipande hivyo.

Kwenye kituo cha huduma wafanyikazi wa serikali kwenye idara mbalimbali wakona wateja ambao wanawahudumia ili waweze kuridhika na izo huduma zao.

Raisi wa Kenya William samoei arap Ruto anaonekana akiwapongeza maafali ambao wamehitimu katoka vyuo mbalimbali kutoka idara mbalimbali.

Rais wa Kenya Wiliam Samoei Arap Ruto wakiwa na jaji mkuu wa mahakama kuu zaidi nchini Kenya Martha Koome wakitoka ikulu wakielekea nje.

Wachezaji wanne wa mchezo wa vikapu wanaonekana wakingangania mpira ambapo hawa wenye sare za kijivu wamemiliki mpira huo na wa sare za samawati wanaonekana wakijaribu kuwa nyanganya.

Wachezaji wa klabu moja huku nchini inayojulikana kama Tusker, inayoshiriki kwenye ligi kuu humu nchini Kenya wanaonekana wakishikana mikono na kuomba ili waanze mchezo yao dhidi ya timu yao pinzani.

Katika kituo cha huduma ambapo huduma mbalimbali zinatolewa kama vile huduma ya afya na ndani ya afisi moja mhudumu mmoja anaonekana akiwasiliana na mwenzake.

Kwenye kituo cha huduma, kuna mhudumu mmoja wa hicho kituo ambaye anaendelea kumhudumia mmoja wao wa wateja ambao wamelekea kwenye kituo hicho ili wakapate kupokea huduma mbali mbali.

Kwenye kituo cha kuchukua pasipoti na vijana wanaonekana kwenye foleni ili kuchukua pasipoti zao na wameandikisha majina yao ili kudhibitisha kuwa walishachukua pasipoti hizo.

Mwananchi yuko kwenye kituo cha huduma na anapokea maalum kutoka kwa mhudumu wa serekali katika kituo hicho.

Aliyekua jaji mkuu wa mahakama kuu zaidi nchini Kenya David Maraga akiwa na aliyekua rais wa nne wa nchi ya Kenya, Uhuru Kenyatta. Wanaonekana wakijadiliana jambo muhimu.

Kwenye kiwanja mtu moja humu nchini inaonekana kunaonekana rihahda inaendelea hapo Kuna mwanarihadha moja ambaye anashiriki kuruka mbali kwenye mchanga na anaonekana amesha ruka na ameinua fumbi kwenye mchanga huo.

Umati wa watu unaonekana umefurika kwenye uwanja huu mkuu wa nyayo, ambamo inaonyesha labda kuna mchezo wa kandanda ambao unaendelea ama kuna mkutano wa kisiasa ambao unaendelea huko.

Aliyekuwa spika wa bunge, Muturi ametembelea kituo cha huduma na anaendelea kukikagua ili kuhakikisha kuwa kila idara inaendeshwa inavyofaa.

Kwenye kituo cha kupeana huduma, kunaonekana kuna wafanyi kazi wa serikali ambao wanapeana huduma tofauti tofauti, kulingana na idara ambayo wamewekwa waweze kuhudumia.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wa timu hizi mbili zinazoshiriki kwenye ligi kuu nchini Kenya wanaonekana wakigaragaza mpira huo kwenye uga mmoja nchini Kenya.

Wachezaji wa club moja wanaonekana wakisherekea ushindi wao, na moja wao amebeba kikombe ambacho wameshinda, kuonyesha umaili wao na ubobevu katika kandanda.

Wachezaji wa hizi timu mbili za mchezo wa kikapu wanaonekana waking'ang'ania mpira, ambamo mchezaji wa timu ambayo imevalia sare za kijani kimbichi wanaonekana wakiwa wanamiliki mpira huo.

Klabu hii ambayo ni Tusker FC inayoshiriki ligi kuu nchini Kenya, inaonekana ikisherekea kuelekea kwa mashabiki wao sugu, baada ya kukamalisha mechi yao na timu yao pinzani.

Wafanyikazi wa serekali kwenye kitengo cha huduma, wanaonekana kupiga kambi ndani ya darasa moja kwenye shule na wanapeana huduma zao katika idara mbali mbali zinazohusu huduma hiyo.

Kituo cha huduma inaonekana kuendekea kukarabatiwa ama inaendelea kujengwa alfu ndio itumike badae lii wapea watu wanainchi tofauti tofauti huduma ambazo wanazitaka.

Timu mbili za kandanda kwenye uga moja wa kalagaza, na wako kwenye lango moja wanataka kujaribu ili wakuwe na ushindi.

Aliyekuwa rais wa nne wa nchi ya kenya mweshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa kando ya mke wake Margaret Kenyatta na amebeba bibilia kwa upande wake wa kulia kuonyesha alikuwa anaapishwa kuingia kwenye urais wake wa kenya.

Aliyekuwa spika wa bunge Justin Muturi akiwa kwenye kituo cha huduma akiwasiliana na wafanyikazi wa serikali wa kituo hicho kutoka idara mbalimbali ili kujua vyenye wanaedelea.

Kwenye hadhara kuna wafanyikazi wa serikali ambao ni kitengo cha huduma, wanaonekana wako kwenye vitengo vyao mbalimbali na wanawashugulikia wananchi ambao wamekuja kutafuta huduma mbalimbali.

Kwenye kituo cha huduma, kuna mfanyi kazi wa serikali anaonekana ametulia kwenye kiti chake, na anangoja mteja ili amhudumie kwenye idara ya kupatiana vyeti vya serikali.

Wafanyikazi wa serikali kwenye kitengo cha huduma wanaonekana kukita kambi chini ya hema katika eneo hili ili kupeana huduma zao kwa wananchi ambao wanazihitaji.

Aliyekuwa rais wa nne wa nchi ya Kenya mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta akiwa amebeba bibilia takatifu kwenye mkono wake wa kulia na kando yake kuna mke wake ambaye ni Magret Kenyatta na upande wake wa kulia pia kuna mwanasheria ambaye anamuapisha kuwa rais wa nchi.

Kwenye kituo cha huduma na kunaonekana wafanyikazi wa serikali ambao wako idara mbalimbali na wanaoshughulikia wananchi ambao wamefika kwenye kituo hicho kutafuta huduma mbalimbali.

Kwenye uga wa kuchezea mchezo wa vikapu, unaonekana mchezaji moja wa club ya Kenya wanampira na anazuia na mchezaji mwingine mpinzani ili asiweze

Wanariadha wa Kenya wakionekana wamebobea viatu vyao vya kukimbia baada ya kumaliza kukimbia mambio zao. Halafu wanaonekana wenye furaha na bashasha kuonyesha walikuwa wameshinda mbio hizo.

Wafanyi kazi wa serikali kwenye idara ya huduma wanaonekana kukita kambi chini ya hema ya hadhara wakiwa wanapeana huduma hizo kwa wananchi wenye hadhara .

Wachezaji wa timu hizi mbili ambazo zinashiriki kwenye ligi kuu nchini Kenya, wanaonekana wakicheza mpira huu wa kandanda ambamo timu hii yenye sare ya samawati wanaonekana kuwa wanamiliki mpira huo.

Mshambuliaji Michael Olunga mwenye anachezea timu ya kitaifa ya Harambee Stars anaonekana akizigirwa na mabeki wanne ambao wanataka kumnyang'anya mpira.

Wafanyikazi wa serikali ambao wako kwenye kitengo cha huduma, wanaonekana wakiwa chini ya hema na wanaendelea kupeana huduma zao za kufikisha vipande na wenye wanataka kuchukua vyeti mbalimbali.

Wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wamevaa sare zao kamili ambazo ni za rangi nyeusi, wanaonekana wanasherekea wakiwa na furaha kwenye nyuso zao, kuonyesha ushindi dhidi ya timu ambayo walikuwa wanacheza nayo.

Kwenye kituo cha huduma , wahudumu wako kwenye idara zao mbalimbali na wawili wao wanaonekana wakiwa wana wateja ambao wanaendelea kuelekeza na kuwapa huduma zenye wamekujia.

Wachezaji wa club moja humu nchini Kenya ambacho kinashiriki kwenye ligi kuu nchini Kenya kinachotambulika kuwa Bandari wanaonekana kufurahia na kusherehekea baada ya kufunga bao lao

Kwenye Mahakama kuu zaidi nchini Kenya na kunaonekana benchi ya majaji watatu akiwemo jaji mkuu ambaye ni Martha Koome na wanaonekana chini yake kuna wanasheria wanaochungulia kwa upande moja kuonyesha kuna kesi ambayo inaendelea.

Pasipoti mbili zinazoonyesha pasipoti ya kitambo na pasipoti yenye inatumika saa hii ili kujua tofauti na ujue yenye unastahili kuwa nayo wakati unasafiri kwenda nchi zingine.

Jaji mkuu Martha Koome ambaye ni jaji wa mahakama kuu zaidi nchini Kenya, anaonekana akiangalia na kufirikia kwa upana na urefu jambo fulani linalo mtatiza.

Wachezaji wa raga na mwalimu wao na wahifadhi mbalimbali wanaoneka kusherehekea ushindi wa wachezaji hao baada ya kushinda kwenye mechi yao.

Timu mbili zenye zinashiriki kwenye ligi kuu nchini Kenya zinaonekana kukaragaza mchezo huu wa kandanda ili waone mshindi ni yupi na waone nani atakaye shindwa.

Mashabiki sugu wa klabu wa bandari wanaonyesha mapango yao ya wanaoandikwa majina ya hiyo timu na wanaendelea kushabikia hiyo timu ikiwa inacheza na timu yao pinzani.

Paspoti inayomilikiwa na mwananchi wa Kenya , anayetambulika kwa jina Joshua na anakadiria kusafiri kwenda nchi za nje, ili kujitaftia kipato chake cha kila siku.

Rais wa tano wa nchi ya Kenya ambaye ni rais mheshimiwa William Samoei Arap Ruto akiwa amebeba Bibilia takatifu kwenye mkono wake wa kulia, kuonyesha likuwa anachukua kiapo wakati alikuwa anaapishwa kuwa rais wa taifa hili. Kando yake kuna mke wake mpendwa anaitwa Bi Recho Ruto.

Shabiki sugu Wa timu ya ligi kuu hapa nchini Kenya Bandari Fc amevaa nguo samawati na imeandikwa jina ya timu hiyo kuonyesha uzalendo wake timu hiyo.

Jaji mkuu Martha Koome, anaonekana anabeba bibilia kwenye mkono wake wa kulia, na kando yake Kuna wawili ambao wanaonekana ndio wananhapisha Ili aweze kushikilia mahakana kuu zaidi nchini Kenya.

Aliyekuwa naibu wa rais mheshimiwa Gachagua anaonekana ametembelea kituo hiki cha huduma na ametembelea idara maalum ambapo anaonekana akihojiana na mhudumu wa kitengo hicho.

Watu kadhaa wanaonekana wakipita kando ya barabara na hapo kwa barabara kuna magari yanaedelea kupita uko na kando ya barabara kuna mtaro wa kupitisha maji ambao umejaa taka.

Kwenye kituo kimoja cha huduma Kenya, ambamo maafisa wa serikali wanaonekana kukitembelea na wanaonekana kuzuru idara mbalimbali kwenye kituo hicho.

Kwenye uga moja wa riadha, kunaonekana mwanariadha mmoja ambaye anajaribu kukimbia kwa kasi ili akaweze kuruka urefu wa mchanga.

Afisa wa serekali anaonekana kutembelea kituo cha huduma na amesimama katikati ya wahudumu wanne wa kituo hicho ambao wanaonekana kumskiza.

Kwenye kituo cha huduma kunaonekana jumba kubwa ambalo limepakwa rangi nyeupe na limeandikwa Huduma Kenya, na mbele ya hilo jumba kuna wafanyikazi wa serikali wenye kituo hicho ambao wamesimama kwenye foleni, na wamepigwa picha kuonyesha kituo hiki kimejengwa hivi karibuni na ndio kimefunguliwa.

Mashambiki wa timu ya kitaifa ya Harambee Stars wanaonekana kushambikia hiyo timu ikicheza kwenye ukumbi mmoja katika nchi hii yetu tukufu ya Kenya.

Jaji mkuu Martha Koome wa mahakama kuu zaidi nchini akiwa na majaji wenzake, kwenye mkono yao wakiwa wameshikilia barakoa zao.

Wafanyikazi wa serikali kwenye kitengo cha huduma, ambao wanaonekana wamekita kambi chini ya hema, na wanahudumia wananchi wenye vitengo mbali mbali iwemo vyeti vya usafiri na vile vya maadiri mema na vya bima ya afya.

Aliyekuwa rais wa nne wa jamhuri ya Kenya ambaye ni mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ,anaonekana kaijadiliana na aliyekuwa jaji mkuu ambaye ni David Maraga na kando yao kuna majaji wengine wawili.

Kwenye kituo cha huduma humu Kenya ambapo kunaonekana wafanyikazi wa serikali wameketi kwenye eneo tofauti tofauti ili kuwahudumu wateja ambao wanatembelea kituo hicho.

Kwenye kituo cha huduma kunaonekana wananchi kadhaa wamekuja ili kupokea huduma mbalimbali na kuna wengine ambao wako kwenye vitengo tofauti tofauti na wanaendelea kupokea huduma hizo.

Kwenye kituo cha huduma na kuna wafanyikazi wa serikali kutoka vitengo mbalimbali ambao wanaonekana nyuso zao zikona furaha, kuonekana kuna jamba ambalo walikuwa wanajadili na linaonekana ni jambo la furaha.

Wananchi wameonekana wakikaa na wakiandika majina yao kwenye vijikaratasi, ambavyo vinaonekana ni vya kushikisha vitambulisho vya nchi ya Kenya na wanaandikisha majina yao ili waweze kushika vitambulisho hivyo.

Wachezaji wa mpira wa kadanda wanaoenekana waking'ang'ania mpira huo, na hizi timu mbili pinzani zinaedelea kucheza mpira wao kenye uga huu na kunaonekana mashabiki wengi juu ambao wanashuhudia na kushabikia timu hizo mbili.